Duka dogo la mtaa lenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vinywaji, sukari na vifugashio vingine. Kuna nembo za M-Pesa na bidhaa zimepangwa vizuri kwenye sakafu. Kuna chupa za Cocacola na maji. Ukuta na mlango umeandikwa kwa rangi ya buluu.

Skrini ya simu inaonyesha programu ya M-Pesa, akaunti na salio la elfu sitini na nane, mia nane. Kuna vitufe vya pay na airtime kwa huduma mbalimbali. Chini kuna offer za buy data na Kodris kwa kujifunza programu. Pia kuna orodha ya mia mia, miamala ya hivi karibuni kutoka kwa Beth Obura na Brian Ochard. Hii ni programu ya orodha ya fedha za simu iliyojulikana Kenya.

Lori ya buluu imebeba magari kadhaa juu yake. Magari haya ni ya rangi mbalimbali ikiwa ni pamoja na nyeusi na kijivu. Lori hii ni aina ya kaa au la trela inayotumika kusafirisha magari kutoka mahali moja hadi lingine. Lipo nje ya jengo lenye ukuta mweupe na madirisha makubwa. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida, kiwanda au biashara.

Wazee wawili wameketi nje ya duka la simu na huduma za M-Pesa lenye alama za Airtel Money. Mzee mmoja amevaa shati la samawati na kofia nyeupe, mwingine amevaa shati la machungwa. Duka lina rangi ya kijani na nyekundu likiwa katika mtaa wa mji wa kawaida wenye sakafu za mawe.

Gari la zamani la kifahari lenye rangi ya dhahabu na nyeusi limesimama kwenye barabara ya mawe. Lina taa za mbele zenye mng'ao, magurudumu ya kahawia na kiti cha giza cha ngozi. Sanduku la kahawia limewekwa upande wa kushoto, miti ya kijani na mlango wa chuma vinaonekana nyuma. Muundo wa kipekee wa miaka.

Duka la M-Pesa lenye rangi ya kijani, limeandikwa M-Pesa na rangi nyeupe. Kuna pikipiki ambayo imeegeshwa hapo, kisha kuna vitu vingine vya kuuza katika biashara. Inaonekana mazingira ni ya kibiashara. Duka ambayo inauza vitu mbalimbali.

Katika mtaa wa mjini tunaona jengo la biashara lenye alama ya M-Pesa iliyoandikwa kwa herufi za kijani. Jengo hili lina mlango wa kijani na ukuta wa rangi ya kijivu . Mbele ya jengo kuna sakafu ya saruji iliyovunjika. Mahali pengine penye mchafuko wa vumbi. Kando kuna ua la kijani lenye mistari ya chuma kwenye salama. Mazingira yanaonyesha eneo la biashara la kawaida katika mji.

Lori kubwa ya kubeba magari imejaa magari mbali mbali katika ngazi mbili. Gari jeupe liko juu na gari jeusi chini. Lori ina magurudumu matatu na stima ya kuinua magari nyuma. Jengo la kisasa na miti ya mnazi vinaonekana nyuma. Anga ni la buluu. Mahali ni pa hali pa joto.

Kundi la noti za shilingi elfu moja za Kenya zimepangwa katika mzigo. Noti hizi zenye rangi ya kahawia na kijani zinaonyesha picha ya mtu mzima na zina alama za usalama. Pesa nyingi hizi zinaashiria kiasi kikubwa cha fedha pengine kutoka kwa biashara au akiba ya mtu binafsi.

Mtu anashikilia mafungi ya noti za elfu moja za Kenya kwa mikono yake. Noti hizi ni nyingi na zinaonekana kuwa mpya, zikionyesha utajiri au malipo ya kiasi kikubwa cha pesa. Zimepigwa picha karibu na kibodi, huenda ni ofisini.

Mwanamume mwenye suti nyeusi, ameshikilia gari jeusi katika showroom ya magari. Amevaa suti nyeusi na shati jeupe. Mazingira ni ya kisasa na kumeng'aa, kuna magari mengi nyuma yake. Anaweza kuwa muuzaji wa magari au mteja anayeangalia gari la kununua. Mahali ni pazuri pa kibiashara.

Gari jeupe la kubeba abiria limesimama chini ya paa la kituo cha mafuta, gari hili la kisasa lina alama ya mbwa mwitu pande wa mbele na kioo cha giza, Kuna alama ya njano, inaonyesha ni gari la dizeli na lipo tayari kujaza mafuta au kusafiri.

Mtu anashika noti za fedha za rangi nyekundu na buluu mikononi mwake. Fedha hizi zinaonekana kuwa za shilingi za Kenya. Mikono yake iko juu ya kitu cheusi, labda meza au dawati. Noti hizi zinaonekana kuwa za thamani mbalimbali na ziko katika hali nzuri.

Vinyago za sanaa za kiafrika, kuna wanyama pori wa mbao kama punda milia, simba na chui waliyopambwa ukutani . Pia kuna makopo ya miti ngoma na vitu vingine vya utamaduni. Bendera ya Kenya inaonekana pia. Ni mahali pa uuzaji wa kumbukumbu za utalii na sanaa za jadi za Afrika.

Soko la mitumba ambayo imemwagwa manguo mingi ya mitumba. Watu wanaonekana kuchagua manguo hayo mbalimbali na muuzaji anaonekana akiwa ameketi juu ya manguo hayo. Mazingira ni ya soko ambalo linauza mitumba ambapo watu wamekusanyika kununua.

Tangazo la bima rahisi linahamasisha madereva wa bodaboda kuchukua bima ya Third Party kwa miezi sita kwa shilingi elfu mbili na mia tano. Pia linaonyesha dereva na abiria wakisafiri barabarani.

Safu ya magari yaliyoegeshwa katika uwanja wa magari. Gari la mbele ni la rangi ya buluu na samawati likifuatwa na magari mengine ya rangi mbalimbali. Magari yamepangwa vizuri katika nafasi za uegesho zilizo na mistari mieupe. Mazingira yanaonekana kuwa eneo la mjini lenye majengo ya kisasa nyuma yake.

Funguo za gari, zinaning'inia kwenye mlango wa gari jeupe. Mtu mmoja anaonekana akielekeza mkono mbele huenda akiashiria kuingia au kueleza jambo. Gari lipo karibu na jengo lenye vioo.

Watu kadhaa wamesimama nje la duka la maziwa ya Destiny Dairies usiku. Duka lina alama za buluu na nyeupe zenye picha za ng'ombe na maandishi ya milk ATM . Pembezoni kuna mitungi ya chuma ya maziwa iliyopangwa, na watu hawa wanaonekana kuwa ni wateja au wafanyikazi.

Skrini ya simu inaonyesha kivinjari kilichofunga ukurasa wa wavuti. Lori jekundu la kubeba magari limejaa magari ya rangi mbalimbali yakiwemo meupe, manjano na nyeusi. Lori lina ngazi mbili za kubeba magari na limesimama kwenye bustani ya kijani. Miti mingi inaonekana nyuma. Picha imechukuliwa kutoka kwenye intaneti.

Lori la kubeba magari limejaa pick-up nyeusi na nyeupe zilizopangwa juu ya sakafu mbili, barabarani kuna magari mengine yakienda sambamba na lori hili kubwa. Anga ni la bluu lenye mawingu machache na mazingira ni ya barabara kuu ya kimataifa. Hii ni njia ya kawaida ya kusafirisha magari mapya kutoka viwandani.

Gari la honda la rangi nyeupe lenye muundo wa kisasa. Gari hili lina nambari ya usajili KCH 709K na limeharibiwa kidogo sehemu ya mbele. Kuna uvunjiko mdogo kwenye bumpa na miwani ya mbele imeathiriwa. Gari limesimama kwenye barabara ya saruji ikiwa na mazingira ya kijani nyuma yake. Gari ni nyeupe na pia ina muundo mzuri wa honda insight .Ingawa imeharibiwa kidogo gari bado linaoneekana kuwa katika hali mzuri ya matumizi. Mazingira yanayozunguka yanaonesha eneo lenye mti wa kijani.

Tangazo la bima ya afya ya Cover Bora Medical Insurance kutoka Anziario Insurance Agency. Linaonyesha huduma za bima nafuu za wagonjwa wa ndani pekee. Kuna orodha ya faida kama vipimo, ada za madaktari, dawa na upasuaji. Pia kuna picha ya daktari mwanamke na maelezo ya mawasiliano pamoja na tovuti.

Duka la kunadilishana fedha la Junction Forex and Money Remittance linaonekana hapa. Kuna alama za huduma mbalimbali ikiwa ni pamoja na Mpesa, MoneyGram, na Ria. Jengo lina rangi za machungwa na kijani kibichi. Mlango wa kati wa kioo una tangazo Send and Receive Money Worldwide kwenye dirisha.

Duka la vipodozi vya kienyeji limejaa mikanda ya rangi mbalimbali, bangili na mapambo mengine yakiwa yamepachikwa kwenye ukuta na dari la mabati. Mfanyabiashara ameketi chini ya kivuli akiwa na bidhaa zake zilizopangwa vizuri. Hii ni soko la jadi la vipodozi vya Afrika vinavyopatikana kwa bei nafuu katika mazingira ya kijiji.

Onyesho la magari ya kifahari iko katika chumba cha kisasa chenye miwani mikubwa. Magari ya Mercedes Benz yakijivu na mengine ya samawati na manjano yameonyeshwa vizuri. Mazingira ni ya ndani ya showroom ya magari ya bei kubwa yenye miwanga ya kisasa. Nguzo nyeupe na mimea ya kupamba alama za pupil of fate motors zinaonekana.

Gari la abiria la rangi ya fedha lenye muundo wa kisasa, gari hili la Toyota lina magurudumu ya dhahabu yanayoonyesha utengano wa kipekee limesimama kwenye barabara ya mawe madogo. Mazingira yanazunguka yana miti mikubwa ya kijani na anga ya buluu lenye mawingu machache. Gari hili linaonekana limejengwa kwa ubora wake wa hali ya juu na lina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga kuingia vizuri. Mazingira yanaonyesha eneo lenye hewa safi na mazingira mazuri ya asili.

Viatu vya rangi na aina tofauti tofauti vimepangwa kwenye rafu ya kuuzwa. Ni viatu vya michezo na vya kawaida vingi vikiwa ni mitumba na vinavutia kwa wateja wanaopenda mitindo mbalimbali.

Gari jeupe la Suzuki lililosimama barabarani ya udongo. Nambari ya gari KBH 990J, gari hili ni la aina ndogo la mjini linalotumika kwa usafiri wa kila siku. Barabara ni ya udongo na kuna miti ya mazingira ya kijani pembeni. Anga lina mawingu machache na mazingira yanaonekana kuwa ya nje ya jiji.

Soko la mboga lenye makabichi mengi yanayopangwa kwenye magunia ya kuvunja chini. Wafanyibiashara na wateja wamekusanyika chini ya mabanda ya mabati wakifanya biashara. Mazingira ni ya soko la jadi la afrika lenye barabara ya lami na vumbi. Bidhaa nyingi za kilimo zinauzwa kwa bei nafuu katika soko hili.

Gari jeupe la kisasa limesimama mbele ya gari ya huduma yenye alama service juu ya mjengo. Mlango wa kioo una maandishi approach slowly auto door , yakionyesha ni mlango wa kiotomatiki. Gari hili ni la aina ya sports car yenye miwani mieusi na michakato ya kisasa. Mazingira ni ya usiku katika kituo cha huduma za magari.

Jengo la kisasa la kibiashara lenye miwani mikubwa ya glasi. Kuna magari mingi yalioegeshwa mbele ya jengo. Muundo ni wa kisasa wenye rangi za buluu na nyeupe . Anga ni safi bila mawingu. Jengo linaweza kuwa duka la magari au ofisi za kibiashara. Mazingira yanaonekana safi na ya kijiji cha kisasa.

Duka la huduma za M-Pesa lenye alama za kijani na Bamba hapa na nambari ya wakala. Mlango wa kijani umefunguliwa na ndani kuna rafu zenye bidhaa mbalimbali. Karibu na mlango kuna kapu la kijani na sanduku la mbao kwenye ardhi. Hii ni huduma ya kifedha inayopatikana katika mitaa ya Kenya.

Gari la abiria la nyeupe la Toyota Hiace, limesimama usiku katika mtaa wa mjini. Nyuma yake kuna jengo la kiofisi lenye miwanga na jengo lingine refu la ghorofa nyingi. Nambari ya gari ni ya KDH 965W na kuna alama ya nambari themanini. Mazingira ni ya mjini wakati wa usiku yenye miwanga ya mitaa.

Soko la mboga na matunda lenye aina mbalimbali za vyakula. Kuna nyanya nyekundu, pilipili za kijani na za manjano, vitunguu, nanasi, avocado na mboga za majani. Kikapu cha samaki cha bluu kilicho na mihogo kinaonekana katikati. Mazao yameandaliwa vizuri na yanaonyesha utajiri wa mazao ya kilimo.

Ukurasa wa kuingia kwa programu ya Kopo Kopo unaonyesha fomu za kuingiza jina la mtumiaji na nywila. Kuna sanduku la kudhibitisha remember me na captcha ya usalama. Iko kitu feature log in na viungo vya kusahau nywila ya maombi ya watumiaji wapya. Mandhari ni ya giza na rangi za buluu na nyeupe.

Soko la nguo za mitumba lenye watu wengi wanaonunua. Nguo za rangi mbali mbali zimepangwa chini na kuning'inishwa juu ya kamba. Watu wamejaa katika njia nyembamba za soko wakichagua nguo. Mazingira ni ya ndani ya soko la mitumba lenye shughuli mingi za kibiashara.

Duka la vito na mapambo vya mkono, kuna mikufu, bangili na pete nyingi za rangi mbalimbali zikining'inia kutoka paa. Mfanyibiashara ameketi upande wa kushoto, vito vimetengenezwa kwa ushanga na nyenzo za asili. Maduka kama haya ni ya kawaida masokoni ya afrika kwa ajili ya bidhaa za kazi za mikono.

Mazingira ni ya showroom ya magari ya Hyudai. Kuna gari nyeusi iliyotanguliwa yenye muundo wa kisasa. Kisha kuna gari nyeupe iliyofuata pia lenye muundo wa kisasa. Mazingira inaonekana kuwa ya nje yenye utulivu ambapo magari zinauzwa.

Duka la m-pesa lenye rangi ya kijani na nyeupe. Kuna alama za huduma za kifedha na matangazo ya bidhaa mbalimbali. Mlango ni wa kijani na kuna hatua za saruji mbele ya duka. Mazingira yanaonekana kuwa ya mtaani wa kawaida. Duka hii hutoa huduma za malipo ya simu na shughuli nyingine za kifedha kwa jamii.

Gari jeusi la kisasa katika showroom ya magari. Niso kubwa yenye magurudumu mazuri ya mapambo ya miwani iliyong'aa. Jengo ni la kisasa lenye taa nyingi za umeme na sakafu za vigae. Gari linaonekana kuwa la bei ghali na ni la hali ya juu. Mazingira ni safi na ya kibiashara.

Huku ni soko lenye shughuli nyingi. Kukiwa na matunda na mboga nyingi zikiwa zimepangwa chini. Watu kadhaa wanaonekana wengine wakiwa wakiuza na kununua. Kuna ndizi, maembe na matunda mengine mengi. Yote yakionyesha uhai wa soko la wazi.

Mbwa mkubwa aina ya German Shepherd ameketi nje katika mazingira ya kijani kibichi. Mbwa ana ulimi umetoka nje kwa furaha na macho yake inaonekana kuwa na busara. Chini kushoto kuna kitufe cha Gate Insurance na chini kuna maneno ya Kenya Orient Insurance pamoja na alama yao ya biashara. Tangazo hili ni la kampuni ya bima inayoitwa Orient ambayo inatoa bima kwa wanyama nyumbani. Mazingira ni ya wanyama pori wa nyumbani. Mfumo wa rangi ni wa kijani na nyeupe na imeandaliwa kama namna ya kifamilia kuvutia watazamaji.

Tangazo la bima ya magari kutoka kampuni ya LetsGo Insurance ,kioo cha gari kinaonyesha barabara yenye magari, ujumbe mkuu ni motor insurance, ukiwa na maelezo ya haraka, rahisi na bei nafuu, orodha inaonyesha huduma bora, upatikanaji rahisi na msaada wa kuhakikisha, rangi za kijani na nyeupe zinatumika katika muundo, logo ya Sanlam iko chini kama mshirika.

Duka hili lina bidhaa mbalimbali zimepangwa nje, kuna magunia ya unga, mchele na vyakula vingine vimepangwa kwa safu, dalali za rangi ya kijani, samawati na njano zinaonekana, alama ya Mpesa iko juu ya mlango, na kuna chombo cha CocaCola pembeni, mazingira ni ya mtaani ya kawaida ya biashara ndogo ndogo.

Showroom ya magari ina magari mengi la kifahari. Miwanga ya juu inang'aa vizuri kwenye magari. Kuna magari ya rangi nyeusi, nyeupe na buluu. Mazingira ni mazuri ya biashara ya magari, ni duka la magari ya gharama kubwa ya kisasa.

Magari mengi yamepangwa mstari mmoja. Yana rangi mbalimbali kama bluu, nyekundu na nyeusi. Ni magari ya kisasa yenye umbo zuri. Yamepangwa katika uwanja wa kuegesha magari. Labda ni duka la magari au sherehe za magari.

Mikono miwili ikisalimiana ishara ya makubaliano au ushirikiano. Mmoja amevaa shati la rangi hafifu na mwengine amevaa suti ya buluu akionyesha taaluma. Katikati kuna funguo za gari zikikabidhiwa kuashiria biashara au makabidhiano ya mali. Mandhari nyuma yana magari kuimarisha wazi la sekta ya magari.

Duka la M-pesa lenye rangi samawati na kijani liko mtaani. Jengo lina alama za pesa kwenye kuta na nambari ya simu iliyoandikwa juu. Kuna rafu mbalimbali na bidhaa za huduma za kifedha. Barabara iko na jiwe la kutembea na mazingira ni ya mtaa wa biashara ndogondogo.

Uwanja wa magari wenye gari za kisasa za rangi mbalimbali. Gari jekunde la Dodge Challenger ni gari la buluu la Ford Mustang vimeegeshwa karibu. Kivuli cha chuma kimewekwa juu ya magari kuzuia jua. Magari mengi, mengine ya rangi tofauti yamejaa uwanjani. Mazingira ni ya kituo cha mauzo au maonyesho ya magari za bei ghali.

Tangazo linaeleza kuhusu bima ya gari ya upande wa tatu pekee, kwa bei ya shillingi elfu saba mia tano sabini na nne kwa mwaka, lengo ni kuhamasisha wamiliki wa magari kupata bima kwa bei nafuu kupitia tovuti zilizotajwa.

Bango hili linaonyesha mwanamke mjamzito mwenye tabasamu akiwa amevalia nguo nyekundu na kushika tumbo lake. Tangazo hili linatoka kwa Coverbond na Jubilee Health Insurance ikitangaza bima ya afya hospitali na bima ya uzazi inayozingatia bajeti. Iinalenga kuonyesha bima ya afya inayokidhi mahitaji ya uzazi kwa gharama nafuu.

Wanaume wawili wako karibu na gari jeupe, labda wanalichaji. Mmoja amevaa suti nyeusi na mwingine shati jeupe. Inaonekana wanafanya majadiliano fulani au kujifunza kuhusu gari hilo. Mazingira yanafanana na chumba cha maonyesho cha magari.

Soko kubwa limejaa watu wengi wa biashara kuna mivuli ya rangi mbalimbali juu ya vibanda, wachuuzi wamepanaga bidhaa zao katika masanduku, mazingira ni ya masongamano mkubwa wa biashara, ni soko la jadi la Afrika lenye shughuli nyingi za kila siku.

Watu wakiwa wamekusanyika karibu na magari mawili. Baadhi wamesimama huku wengine wameketi chini. Maandhari ina miti mirefu inaonekana ni mkusanyiko wa kiafrika au wa kawaida.

Mwanamke mzuri amevaa shati la manjano na kutabasamu kwa furaha. Tangazo la kampuni ya Britam linasema Your wellness is our opportunity . Tangazo linaeleza huduma za kifedha kwa gharama za mazishi endapo mtu aliyehamia akifa. Kampuni inasema inatoa amani ya akili kwa familia zako. Nembo ya Britam iko juu ya kushoto na ujumbe wake ni With you every step is the way . Hili ni bidhaa ya bima inayolenga kuwasaidia watu kuandaa mazishi yao mapema.

Noti ya shilingi 1000 ya Kenya inaonyesho ina picha ya mzee mwenye kofia na mkono yake, kuna maandishi ya Kiswahili na Kiingereza, rangi ni ya dhahabu na kahawia, ni sarufu halali ya nchi ya Kenya inayotumika kila siku.

Mikono miwili inaonekana ikishika noti za elfu moja za Kenya. Mkono mmoja unaonekana ukikabidhi au kupokea pesa hizo kutoka kwa mkono mwingine. Inaashiria shughuli ya malipo au ya kubadilishana pesa.

Tangazo hili ni kutoka Madison, likihamasisha watu kununua bima ya ajali binafsi ili kuwalinda wapendwa wao. Linaonyesha mtu aliyeumia, likisisitiza umuhimu wa mtu kuwa na bima kwa maisha bila wasi wasi. Ili kununua, kuna nambari waliotaja.

Mtu anatumia simu mahiri kufanya muhamala wa kifedha kupitia MPESA. Skrini ya simu inaonyesha uchaguzi wa kutuma pesa, kutoa pesa na kununua vocha. Noti za pesa zinaonekana chini zikibitisha shughuli hiyo.

Magari mengi ya Mercedes benze yamepanga mstari mmoja kwenye uwanja wa mauzo. Kuna magari ya rangi mbalimbali nyeupe, nyeusi na jivu. Nyuma kuna majengo makubwa ya kisasa na waya za umeme. Barabara ina saruji na anga lina mawingu. Hii ni show room ya magari ya kifahari nchini kenya.

Duka ndogo au kibanda kinaonnekana kumepakwa rangi ya kijani na buluu. Kupitia kioo cha mbele, bidhaa mbali mbali kama peremende na vitafunio zimepangwa ndani. Nje kuna kiti chekundu, labda cha kuketi. Ninaonekana ni biashara ndogo ya rejareja kando ya barabara. Ikiwa na mwanga, unaangazia bidhaa.

Tangazo la kampuni ya bima ya Mesha Insurance wanasema maisha ni yasipotabirika, lakini usalama wako hauhitaji kua hivo. Kuna picha ya ajali ya pikipiki iliyoanguka barabarani. Wanahamasisha watu kupata bima ya ajali za kibinafsi leo. Tangazo lina rangi ya kijani, logo ya kampuni. Ni ujumbe wa muhimu kuhusu umuhimu wa kujilinda kwa bima.

Matunda ya tikiti makubwa yamepangwa sokoni. Yana mistari ya kijani, na kijibu juu ya gamba. Kuna pia machungwa na matunda mengine. Ni mazao mazuri ya msimu huu. Wauzaji wameapanga vizuri kuongeza bei ya uzaji na kuvutia wateja.

Kuna magari aliyokuwa ameendesha kwenye eneo lenye miti na nyasi, ikionekana kama sehemu ya pumbao au maegesho ya nje, watu wachache wanaonekana wakiwa wamesimama au wamekaa karibu na magari, wakiafurahia mazingira ya wazi, Inaweza kuwa sehemu ya pikipiki au mkutano wa nje.

Kuna mkusanyiko wa shanga na mapambo mbalimbali yakiwa yamening'inia au kupangwa kwa namna ya kuvutia . Rangi nyingi zinachanganyika zikiashiria utamaduni au biashara ya bidhaa za asili. Inawezekana ni duka la zawadi au soko za sanaa za mikono.

Gari la kifahari la rangi ya fedha limesimama kwenye uanda wa mjani! Mti mkuu wa Volvo unaonekana na magurudumu makubwa ya chuma. Magari mengine yamesimama nyuma yake. Mazingira ni ya kijani na miti mingi mingi iko karibu. Anga ni la buluu na gari hili linaonekana kuwa la kisasa sana na la bei ghali.

Ufunguo wa gari umeninginia kidole cha mtu mbele ya gari jeupe. Ufunguo unakitufi na elektroniki cha kufungua gari kwa mbali. Gari limesimama nje na kuna mjengo wa kisasa nyuma yake. Hii inaonyesha mtu anayekaribisha gari jipya au anaonyesha umiliki wa gari. Mazingira ni ya jiji na ya kisasa.

Kundi la noti za pesa za Kenya. Noti mingi zinaonekana kuwa za shilingi mia moja, zikiwa zimetawanyika na kuunda muundiko. Kwenye noti hizo, kuna picha ya mzee Jomo Kenyatta, ambaye ni ishara ya utambulisho wa pesa za Kenya. Hii inaashiria utajiri au biashara.

Mandhari ya soko yenye shughuli nyingi. Watu wanauza viazi na ndimu. Wengine wanapita kuwa kuna mabango ya Tecno nyuma, kuashiria mazingira ya mjini. Baadhi wamekaa wakiuza bidhaa kama viazi na ndimu na wengine wakitembea. Kuna ndoo na magunia yenye bidhaa mbali mbali.

Duka la Mpesa. Kwenye ukuta kuna bango kubwa la Mpesa ikiwa na rangi ya kijani na nyeupe. Baiskeli imesimama mbele ya duka na ndani ya duka. Mtu anaonekana amekaa. Inaonekana ni biashara inayotoa huduma za Mpesa.

Matatu nyeupe imesimama kando ya barabara. Ina madirisha makubwa ya buluu na nambari themanini. Gari lina alama za njano na nyekundu nyuma. Mazingira yamezungukwa na miti na waya wa umeme. Ni gari la usafi wa abiria katika mji.

Bima ya pikipiki kutoka Njiao Insurance Agency, bei za bima ni za shilingi elfu nne kwa mwaka mmoja na shilingi elfu mbili mia tano kwa miezi sita. Kuna fomu ya PSV na picha ya pikipiki nyeusi. Pia kuna namba za simu za mawasiliano na msimbo wa QR. Hii ni huduma ya bima ya undeshaji wa pikipiki na magari ya umma.

Tangazo juu la bima ya nyumba linaloelezea huduma bora kama ukarabati wa nyumba, upanuzi na ujengo mpya. Ryan C Smith ni wakala wa bima aminika. Wateja wanahimizwa kuwasilliana kupitia nambari ya simu au tovuti iliyotolewa ilikupata maelezo zaidi na kujilinda kifedha.

Kuna soko lenye shughuli mingi, likijaa matunda na mamboga mboga zikipangwa kwa wingi kwenye meza na vibanda. Watu wanaonekana wakihudumia wateja na kununua bidhaa. Hali hii inaashiria shughuli la kawaida la soko ya matunda na mboga mboga, labda katika mazingira ya mjini au kijijini. .

Simu inaonyesha account ya Mpesa yenye shilingi elfu sitini na nane mia nane. Kuna huduma za kutuma pesa, kulipa na kutoa fedha. Fuliza ina shilingi elfu themanini na nne mia tisa za kukopa. Historia inaonesha malipo ya Beth Obura shilingi elfu moja miatano. Ni programu ya kifedha inaoyotumiwa sana Kenya.

Watu hawa watatu wanaonekana wakifuraia na kuangalia kitu, kwenye kibau cha kidijitali, Mmoja amevaa suti rasmi, wengine wawili wamevaa mavazi ya kawaida, wanaonekana kuwa kwenye eneo la magari, Labda kwenye duka la magari au kibanda la kuuza magari, wote wanatabasamu na mazungumzo mazuri.

Duka la nguo za kitamaduni yenye vitenge vingi vya rangi mbali mbali. Kuna vitenge vya kiafrika vilivyopakwa rangi vizuri katika rafu za mbao. Rangi ni nyingi; nyekundu, buluu, manjano, kijani na nyeusi. Mfumo ya jadi ya Afrika inaonekana kwa wazi. Kuna pia kamera ya ufuatiliaji katikati ya rafu. Mazingira ni ndani ya duka.

Mkusanyiko mkubwa wa viatu vya kuteleza umejazana na kusongamana pamoja. Viatu hivyo vya rangi mbalimbali vimepangwa kwa wingi. Labda vimetundikwa kwenye stendi. Vinaonekana ni vya kukodishwa kwa ajili ya burudani katika bustani au eneo la michezo. Idadi yake ni kubwa sana na vimechanganyikana vikionyesha ni vya saizi na mitindo tofauti tofauti vinavyosubiri wateja.

Makundi mengi ya ndizi zilizo iza yameandaliwa kwa ajili ya uuzaji sokoni. Ndizi za rangi ya manjano zimepangwa juu ya magunia ya bluu. Baadhi ya ndizi zinaonekana ni za zamani na niza madoa meusi. Hili ni soko la ndugu ambapo wakulima wanauza mazao yao kwa wateja wa mitaani. Ndizi ni chakula muhimu kwa watu wengi na hutoa lishe na nishati na vitamini kwa familia nyingi.

Magari yamegeshwa kwenye uwanja wa nyasi, kuna miti mirefu pembeni na anga ni ya buluu. Inaonyesha hali ya hewa ni nzuri, Watu wachache wanaonekana karibu na magari, Inawezekana ni mapumziko au safari pamoja na sehemu ya asili tulivu, mazingira yanaonekana safi na tulivu.

Toyota hilux rangi ya kijivu imesimama kwenye uwanda wa kijani, gari hili ni la aina ya pickup na lina magurudumu makubwa. Kuna miti mingi ya kuzunguka na anga ni la buluu. Mtu mmoja amevaa jaketi ya manjano ameketi nyuma ya gari. Mazingira ni ya vijijini na yanaonekana mazuri ya kupiga picha.

Sokoni kuna mazao mbalimbali ya chakula na viazi vikuu za zambarau katika kikapu. Viazi vya kawaida katika ndoo za rangi mbalimbali na mihogo katika kikapu kingine. Mazao haya yameandaliwa kwa ajili ya uuzaji. Ni mazao ya asili yaliyoongezekana, ni chakula muhimu katika familia nyingi.

Kuna mikono miwili iliyoshika noti za fedha za Kenya, zikiwemo shilingi mia moja na hamsini. Inaonekana kama mtu anatoa au anapokea pesa. Hii inaashiria shughuli ya kifedha labda malipo au mabadilishano ya pesa.

Kuna meza ya soko iliyojaa matunda mbali mbali, yakiwemo machungwa na ndizi zikiuzwa chini ya hema. Matunda mengi yamening'inia na maboksi yakuhifadhia yanaonekana chini. Hii inashiria biashara ndogo ndogo ya matunda kwenye soko la wazi.

Mboga mbalimbali zikiwemo za rangi ya chungwa, kijani na njano, pamoja na mboga nyeupe zilizopangwa chini yake, zote zinaonekana kuwa safi na zimepangwa vizuri pengine kwa ajili ya kuuza au kuhifadhi.

Mwanamke amesimama mbele ya mashine ya kuuza maziwa kiotomatiki inayojulikana kama milk ATM . Anashika kifaa cha kutoa maziwa akiwa amevaa nguo nyeupe na kifuniko cha kichwa. Mashine inaonekana kuwa safi na ya kisasa ikionyesha huduma ya haraka kupata maziwa.

Skrini ya kuingia kwenye mfumo wa Kopo Kopo. Upande wa kushoto unaonyesha fomu ya kuingiza batrua pepe na nyuila. Kitufe cha sign kimo chini. Upande wa kulia unaonyesha mwanamke mwenye miwani akitumia simu. Logo ya Kopo Kopo iko juu na kaulimbiu simple tools for your business chini yake.

Soko lenye shughuli nyingi linaonekana ambapo wauzaji na wanunuzi wamekusanyika kununua na kuuza bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda na mboga. Eneo hilo linaonekana kuwa na tope limejaa watu huku baadhi ya watu wakiwa wamejifunika miavuli. Inaonekana ni soko la kitamaduni lenye mvutano wa kibiashara.

Magari kadhaa yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi nje. Kuna magari ya aina mbalimbali yakiwemo SUV nyeusi, gari jeupe na gari ingine la mizigo upande wa kushoto. Inaonekana ni eneo la maegesho lisilo rasmi au mkusanyiko wa magari eneo wazi.

Duka la viatu vya ngozi vilivyoandaliwa kwa ajili ya uuzaji. Viatu vingi vya rangi ya kahawia vimepangwa kwenye rafu za mbao. Kuna aina mbalimbali za sandali na viatu vya ngozi. Muuzaji amesimama karibu na bidhaa zake. Mazingira ni ya soko la nje lenye dari la chuma. Viatu vimepangwa kwa rangi na michoro ya kupendeza.

Safu ndefu ya magari meupe yamesimama katika uwanda mkubwa wa kupaka magari. Magari haya ni ya kisasa na ni ya aina mbalimbali. Yote yamepangwa kwa uharatibu mmoja baada ya mwingine. Anga ni la bluu lenye mawingu meupe mazuri. Ardhi ni ya lami, mazingira yanaashiria kuwa hili ni eneo la biashara la magari au uwanja wa kuhifadhi magari mapya kabla ya kuuzwa. Mstari wa magari unaendelea mbali sana hadi hauwezi kuonekana mwisho wake. Rangi nyeupe inafanya magari yaonekane safi na ya kisasa.

Daktari mwanamke amevaa koti nyeupe na stetoskopu anafanya kazi kwenye kompyuta yake. Juu yake kuna kichwa cha habari Health insurance na alama mbalimbali za bima ya afya. Chini kuna maelezo ya mawasiliano na balkoni. Hii ni tangazo la huduma za bima za afya zinazotolewa na kampuni ya Anziano Insurance Agency.

Duka la sanaa za kizamani lina viungo vingi vya kitamaduni. Kuta zimejaa mamaki ya mbao, mikeka ya mifupa ya wanyamapori na vitu vingine vya kijazani. Kuna vifaa vingi vya uchongaji wa mbao na sanaa za kitamaduni zilizopangwa vizuri. Hili ni duka la vitu vya kumbu kumbu na sanaa za kiafrika.

Mtu anashikilia noti nyingi za shilingi za Kenya. Noti za elfu kumi zimepangwa kama kipepeo katika mikono yake. Kuna picha za viongozi wa Kenya kwenye noti hizo. Rangi ni za kahawia na kijani kibichi. Fedha nyingi zinaonekana kuwa za thamani kubwa. Mikono imevaa saa ya mkono.

Gari la Mercedes Benz J class yenye rangi ya kijivu limeegeshwa katika showroom ya magari. Lina nnamba la usajili ishirini na mbili R auto . Mbele yake, taa za mbele ni za kisasa zenye mng'ao mkuu. Kuna magari mengine yamezunguka karibu nalo ndani ya jengo la kiio. Mazingira ni ya ndani ya duka la magari ya Kifahari.

Kuna magari mengi yaliyopangwa kwenye safu sehemu kubwa ya maegesho, au uwanja wa magari. Magari haya yana rangi tofauti na aina mbalimbali yakiashiria kuwa, ni kundi kubwa la magari labda kwa ajili ya kuuzwa au uasafirishaji. Huu unaweza kuwa ni uwanja wa magari wa bandari au muuzaji mkubwa wa magari.

Kuna msanyiko mkubwa wa mboga na matunda yaliyopangwa kwa ustadi. Tunaona kabiji, mboga za majani na matunda ya rangi nyekundu kama vile redishe au nyanya. Yote yakiwa yamepangwa kwenye soko. Inatoa taswira ya utajiri wa mazao mapya.